Picha hii inaonyesha ndani ya banda la ng'ombe wa maziwa ambao ng'ombe wengi wa holstein friesian wamepangwa kwenye vibanda. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya ng'ombe hao. Mazingira yanakaa kuwa ya shamba ya kisasa la maziwa. Kuna vifaa vya kurekodi chini ya picha.

Inaonyesha meza iliyojaa vyakula vya kupendeza. Tunaona sahani mbili kubwa za wali, pilau na biriani. Kila mmoja akiwa na nyama na ndizi pia kuna bakuli ndogo zenye mchuzi wa supu na glasi mbili vya vinywaji moja ya rangi nyekundu, ingine machungwa. Inaonekana ni mlo mzuri wa kutosha labda kutoka mkahawa maarufu wa vyakula vya pwani kama Tarboush .